Hii ni katika hosipitali Kuna Daktari mwanamke na pia Kuna magojwa ambaye ni Mwanamke . Anachukuwa sindano anataka kuchukua sambuli yake Ili aweze kupeka katika mahabara . Kule nyuma pia Kuna wenzake ambao na Daktari.

Hii ni dawa ya kukinga dhidi ya ugonjwa wa yellow fever zimepangwa ni madawa matano. Imetolewa katika boksi hiyo ambayo iko na rangi ya yellow kuna pia rangi ya nyekundu imewekwa katika meza ya rangi nyeupe.

kwa sababu ya mafuriko ilikuwa damu nzuri lakini sasa imeporomoka. Mafuriko imeweza kuharibu barabara hiyo. Kuna watu pia hapo hivyo kando ambao wanaona jinsi uharibifu huu ulivyofanyika.

Uharibifu ambao umetokana na moto ikachoma chumba ya wenyewe na chumba haya yanaonekana kuwa ni ya mabati lakini moto umeharibu kabisa majumba haya. Kwa hivyo hatuoni ishara yoyote ya kuonyesha kuwa kuna jitihada zote ya kuzima moto.

Dawa ambayo inajiita Azomax, kwa ufupi ni dawa inayoitwa Azithromycin. Mara mingi dawa hii inatumika katika matibabu ya kutoa magonjwa ambayo yameingia katika mwili ama katika damu ya mtu. Yanatumika kutibu magonjwa haya.

Mkulima ambaye anapuliza dawa katika shamba yake ili kuweza kukinga udhidi ya magonjwa za mimea. Amejivalia pia vizuri ili kuweza kujikinga kwa sababu kemikali hizi huwa zinakuwa na ubaya flani katika mwili wa binadamu.

Watoto wa shule wanachota maji katika tanki ya vyuo na imeandikwa we drink clean water, donated by hopecare kumaanisha tanki hii waliweza kupewa na Hopecare. Kando kuna mwalimu pia ambaye anawaangalia.

Daktari aliye kwenye maabara anafanya utafiti wake huenda ni mwana sayansi pia, amevaa barakoa na nguo za kukinga dhidi ya ugonjwa na maambukizi.

Amevaa barakoa usoni mwanaume huyu na pia ako na kofia kichwani, anadungwa sindano, huenda ni sindano ya kukinga dhidi maradhi.

Wahudumu wa afya ambao wanafanya usafi ili kuondoa kitu yoyote ambayo italeta madhara kwa wagonjwa wao, hii ni usafi ambayo inafanyika ili kukinga ugonjwa, na ninaona wamevaa pia nguo za kuwakinga pia wao wenyewe.

Hii ni dawa ambayo inaitwa Ibuprofen. Dawa hii mara nyingi huwa inatumika kama kupunguza uchungu na kupunguza kufura kwa mwili. Dawa hii iko katika rangi nyeupe nayo maandishi yako katika rangi nyeusi.

Mkulima ambaye ananyunyizia shamba yake dawa kuonekana hajajivaa vizuri, kinga vizuri ya kuweza kukinga hizo kemikali zisiweze kumuingia. Shamba yake lakini iko vizuri, iko kijani kuonyesha mimea yake inakuwa vizuri kabisa.

Daktari wa meno ana vifa yake ya kazi, kuna barakoa usoni na ameshika kifaa cha kutumia kuweza kuangalia mwili wa huyu mgonjwa wake. Amejikinga vizuri na inaonyesha kuwa anajali maslahi ya mgonjwa wake.

Mhudumu wa afya ambaye amejivalia vizuri kuweza kujikinga, amevaa barakoa pia ako na mhudumu wa serikali ambaye ni askari au ni chifu hasa wanaweza kutumika kudumisha usalama, wako na vifaa ya kuosha mikono pia.

watoto wanapewa chanjo na wahudumu wa afya. Wanaonekana pia wamejifalia na manguo ya kuonyesha kuwa wao ni wahudumu wa afya. Mama ambaye ameshika mtoto wake ambaye amevaa kofia nyekundu na wahudumu hawa wa afya pia wamevaa maski katika uso zao ili kuweza kukinga wasije wakasambaza au kupata ugonjwa kutoka kwa watoto.

Hii inaonyesha dawa inayotumika za kukunga ugonjwa inaitwa MMR Vaccine, dawa hii haijafunguliwa ikona kifuniko ya blue , na imewekwa katika bango cha kuonyesha kwamba ni dawa ambayo inatumika na kwa sababu gani.

Daktari wa meno anakagua meno ya mgonjwa wake. Mgonjwa wake amevalishwa kinga za macho ili matone yoyote yasiweze kuingia machoni mwake. Daktari huyu pia amevaa barakoa ili kuweza kukinga mgonjwa hiyo ili yale matone ya mdomo yasiweze yakaingia pia kwa yule mgonjwa. Na pia amevaa neti kichwani ili aweze kukinga nywele ili zisiweze zikatoka.

Maji machafu ymekusanyika kuonyesha ni mafuriko. Ni maeneo kibandani. Maji hayo yamebeba vitu vyao vya nyumba hata kitanda inaonekana. Na pia ni kama unataka kuporomoka kwa sababu maji hiyo imeweza kubeba vitu ambavyo vinashikilia jengo hili.

Mhudumu wa afya akizungumza na mteja wake. Anamweleza zinsi ya kutumia dawa hii iliyo mezani. Nyuma kuna ubao ambao una umewekwa vitu kadhaa za hospitali.

Daktari wa mwili wa meno wanahudumia mgonjwa. Wanaonekana kuwa wamejikinga vizuri. Wamevaa neti kichwani, wamevaa barakoa usoni na pia kinga za uso ili yale matone yasiweze ku

Anafanya usafi wa vyoo na amevalia nguo nyekundu na ako na ndoo chini pia ako na vifaa vya kutumia wakati wa usafi inaonekana anafanya pia usafi wa vyoo.

Wanawake wawili ambao wanaondoa maji yaliokwama kwa sababu ya mafuriko. Mwingine amevaa longi ya rangi ya buluu na mwingine amevaa nguo nyeupe na akiwa na barakoa pia usono.

Wakulima ambao wananyunyizia shamba huenda ni dawa , wakulima hao ni wasita wamevalia nguo za kujilinda kutokana na kemikali hizo za kunyunyizia shamba.